Kuna meza. Meza nyeupe. Juu yake kuna vifaa tofauti. Kipanya ambayo huwekelewa juu ya pedi ya kipanya, kuna kibodi, kuna kompyuta alafu kuna vitabu tofautitofauti ambavyo viko na rangi tofautitofauti. Alafu kuta ni ukuta wa kijani kibichi.

Hii ni korido. Iko na chuma ambavyo ni vya rangi nyeusi. Pia iko na mlango wa rangi hudhurungi. Hapo kando kuna dirisha ndogondogo ili kupeleka hewa ndani ya chumba. Hapo kando ya korido kuna mawe ambazo ni za saizi tofauti

Hawa ni watu ambao ni walemavu mmoja wao amebeba bendera na si walemavu tu wa kawaida ni walemavu ambao wameweza kupindukia kufanya jinsi ambavyo watu wengi wameweza kufanya. Bendera ya kenya ndio imeweza kubebwa ili kuonyesha kuwa wanasherehekea nchi yetu ya kenya.